Kundi la watu wazima darasani, ambapo wanawake wawili wamekikita katika masomo, mmoja akijifunza kwa bidii na mwingine akionekana akimsaidia, huku wanafunzi wengine wazima wakiwa nyuma yao, ikisisitizwa elimu ya watu wazima na dhamira yao ya kujiendeleza kielimu.

Darasa la shule ya msingi lenye wanafunzi waliovaa sare za njano na zambarau, wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao, huku mwalimu akisimama mbele ya ubao mweusi akifundisha somo lenye madam ''lesson three version board' ' pamoja na alfabeti za kiingereza na hesabu za awali. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kujifunza, katika hatua za awali za elimu ya msingi.

Jalada la kitabu cha sekondari,"CHEMISTRY "

Mwalimu wa sekondari akifundisha somo la baiolojia darasani, akielekeza kwenye mchoro wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula uliopo ubaoni, unaoonyesha utekelezaji wa mbinu wa mafunzo ya moja kwa moja kwa kutumia vielelezo vya kuona.

Darasa la chuo kikuu ambapo wanafunzi wameketi wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele akitoa mada, huku mwagaza wa madirisha na taa za ndani ukiongeza muonekano wa mazingira ya kujifunza, uwepo wa projekta unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufundishaji na ushiriki wa wanafunzi kwa kuandika au kwa kufuatilia somo unaakisi mazingira ya kitaalamu yenye lengo la kukuza maarifa.

Wanafunzi watano walioketi mezani katika mazingira ya kijani ya nje ya chuo, wakiwa na vifaa vya kujifunzia kama: kompyuta mpakato, daftari na kalamu. Hali inayodhihirisha ushirikiano wa kielimu na matumizi ya kiteknolojia katika kujifunza. Mazungumzo yao ni hali ya kuandika, vinaashiria shughuli za kitaaluma kama mijadala.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara katika chuo kikuu au taasisi ya elimu ya juu ambapo wanafunzi wameketi kwenye viti vya mwinuko vyenye rangi nyekundu wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele karibu na skirini ya maonyesho, mazingira hayo rasmi ya kisasa yenye sakafu na kuta za mbao pamoja na vifaa vya kurekodia yanaonyesha mazingira mazuri ya kujifunzia pamoja na wanafunzi.

Kikundi cha vijana walioketi kuzunguka meza katika chumba cha taasisi ya elimu ya juu, wakiwa na vifaa kama: kompyuta mpakato, simu, vitambulisho na kipaza sauti; wakihusika na shughuli rasmi kama mafunzo ya kiteknolojia ya sauti. Mandhari hii inaakisi mazingira ya vyuo vikuu au vyuo vya kati.

Mtu akifanya kazi ya kiufundi katika karakana iliyopangiliwa kwa matumizi ya elimu ya ufundi, akiwa na vifaa vya umeme na zana za mikono. Vikionyesha mazingira ya kujifunzia kwa vitendo. Mandhari hii inaakisi umuhimu wa mafunzo ya vitendo katika kujenga ujuzi wa kazi kama umeme, mitambo au utengenezaji wa vifaa.